Wanawake wawili ambao ni wanafunzi wa shule ya elimu ya watu wazima wakielekezana na kufundishana zaidi, yale yote ambayo wametoka kufundishwa ili waweze kufanya vizuri kwenye mitihani yao.

Wanaume kwa wanawake wameketi darasani katika shule ya elimu ya watu wazima, ambao wametamani kujipatia fursa nyingine ya kusoma baada ya kuikosa wakati wakiwa watoto kutokana na mifumo mbalimbali iliyokuwa kandamizi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wanaume kwa wanawake wameketi darasani, huku wamevalia barakoa wakiendelea kusikiliza kwa umakini wa hali ya juu ili kuhakikisha wanafanya vizuri kwenye mitihani ya mwisho.

Wanawake ambao ni wanafunzi wa elimu ya watu wazima wanajifunza ushonaji kwa kutumia mashine za cherehani, huku wakiwa wanaendelea na mazoezi ya vitendo ili kujua kwamba wamepata ujuzi wote au la.

Mkufunzi aliyevalia mavazi ya suti amesimama katikati ya darasa la elimu ya watu wazima, akiendelea kuwafundisha na kuwapatia maelekezo na maarifa ili hatimaye watoke wakiwa wameelimika vya kutosha.

Wanaume kwa wanawake wanaokaribia umri wa kuzeeka wameketi darasani kwenye shule ya elimu ya watu wazima. Wakimsikiliza mwalimu ambaye amesimama mbele yao ili kuhakikisha wanapotoka tayari wamejua kusoma na kuandika.

Muonekano wa mazingira ya nje ya shule ya msingi ambayo inamilikiwa na taasisi ya watu binafsi, mazingira masafi yanayovutia kila mzazi ambaye anamleta mwanafunzi na kwenda kumsimulia mwingine; ili naye afanye hivyohivyo.

Muonekano wa nje wa shule ya msingi ambayo ni safi na inautulivu na ukimya tele kutokana na majira ambayo wanafunzi wamefunga shule na kurejea nyumbani.

Mwalimu wa somo la kiingereza katika shule ya msingi, anafanya jitihada zote kuhakikisha wanafunzi wanaelewa, kwa kuandika siku saba za wiki nyuma ya mlango, ili wanapoingia waweze kusoma na kuelewa kila wakati.

Ndani ya bweni la kulala wanafunzi wa sekondari baada ya kumaliza masomo Yao ya muhula wa kwanza wamefunga shule na kuelekea nyumbani huku mazingira wakiyaacha kuwa masafi, vitanda wamevitandika vizuri na kuvinyoosha.

Meza zilizochongwa kwa kutumia mbao na chuma, tayari zimeingizwa kwenye darasa la wanafunzi wa sekondari, huku viti vikisubiriwa kuwa tayari, hatimaye waweze kuendelea na masomo yao.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa wameketi kwenye mitihani yao ya kufunga muhula wa pili wa mwisho wa mwaka, huku wakiwa na umakini na utulivu wa hali ya juu kuhakikisha wanafanya vizuri.

Mfanyakazi wa maktaba ndani ya shule ya sekondari akiendelea kuvipanga vitabu mbalimbali kwenye mashelfu, ili wanafunzi wanapofika iwe ni rahisi kuvipata vile ambavyo wanavihitaji.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa darasani huku ubaoni ameviweka vifaa, ambavyo anavitumia kuwaelezea wanafunzi namna ya mfumo wa chakula unavyotenda kazi.

Mwalimu wa shule ya sekondari ameketi ofisini kwake huku amevaa barakoa, anaendelea kusahihisha madaftari ya wanafunzi yaliyojaza mezani, kazi ambayo ameifanya kwa miaka mingi na kumpatia uzoefu wa kutosha.

Mwonekano wa nje wa shule ya sekondari, inayomilikiwa na mtu binafsi. Hivyo kuyafanya mazingira kua safi na salama yanayomvutia kila mwanafunzi na mzazi anayemleta.

Ndani ya chumba cha kulala cha wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wamejipumzisha baada ya siku ngumu na refu ya masomo mengi, ambapo wanakaribia kufanya mitihani yao ya mwisho.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wakiendelea kufanya utafiti kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo mezani, ili kuhakikisha wana maarifa ya kujitosheleza kabla ya kufanya mitihani yao ya mwisho.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wakiwa nje ya madarasa wakati wa jioni wakiendelea kufanya utafiti tofautitofauti mtandaoni, ili kuweza kujiongezea maarifa na kufanya vizuri kwenye mitihani ya muhula wa kwanza.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo kikuu wakiwa darasani baada ya masomo wakiendelea kufanya tafiti tofautitofauti mtandaoni, ili kuhakikisha wanapata maarifa yanayokidhi matakwa yote ya mitihani uliyopo mbeleni yao.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wakiwa darasani wanamsikiliza kwa makini mkufunzi aliyesimama mbele yao, huku ukutani kukiwa na michoro tofautitofauti inayowaongezea uelewa.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wameketi darasani huku wamevalia barakoa zinazowakinga na magonjwa mbalimbali, ambayo yanaambukiza kupitia njia ya hewa wakati wanaendelea kusikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu, wamevaa majoho huku wanazirusha kofia zao juu kwa furaha siku ambayo wanafanya mahafali ya kumaliza na kurudi mtaani kusubiria matokeo.

Mkufunzi ambaye amesimama mbele ya wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu, ambaye amefanya kazi hii kwa miaka mingi na kumpatia uzoefu wa kutosha. Anaendelea kuwafundisha na kuwapa maelezo ya kina, ili waweze kufanya vizuri kwenye mitihani yao ya mwisho.

Wanafunzi tele wa shule ya elimu ya vyuo vikuu wameketi darasani huku mkufunzi aliyesimama mbele yao, akihakikisha anafanya kazi kwa bidii ili wafaulu vizuri na sifa zote zimrudie.

Wanafunzi wengi wa elimu ya vyuo vikuu wamejaa darasani, huku wakiwa wamevalia barakoa zenye rangi moja zinazosaidia kujikinga na maradhi mbalimbali hasa yanayoambukizwa kwa kutumia njia ya hewa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa kwenye chumba cha mitihani, baada ya kupewa maelekezo ya kina sasa wanapimwa ili kujulikana kiasi cha ujuzi walichokipata.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi darasani, wakiendelea kufanya tafiti tofauti tofauti kwa kutumia kompyuta zilizopo mezani, huku mwalimu amesimama nyuma yao kuhakikisha wanapata maarifa ambayo ni sahihi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi baada ya kufundishwa kwa miezi kadhaa sasa wameketi kufanya mtihani, unaowapima ili kuelewa kama wamepata ujuzi waliokuja kuufuata.

Mwanadada ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa amesimama kando ya vifaa vilivyoko mezani akimuuliza mwalimu pale ambapo hajaelewa matumizi yake, ili anapotoka kwenda mtaani aweze kufanya kazi kwa ufanisi wa hali ya juu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi darasani huku umakini wao wote wameuelekeza kwenye vifaa vilivyopo mezani, wanavyo vitumia kujipima ikiwa wameelewa na wanaujuzi wa kutosha kabla ya kumaliza masomo yao.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi ndani ya darasa linalotumika kwa ajili ya mazoezi kwa vitendo, akiwa amejaa furaha tele baada ya kufaulu yale yote aliyofundishwa, na kuyafanya kwa umakini na ubora wa hali ya juu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi darasani wakiendelea kufanya tafiti tofautitofauti, kwa kutumia kompyuta zilizopo mezani ili kuhakikisha wanapata maarifa na ujuzi wa kutosha.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi darasani wakifanya mazoezi ya vitendo, kutokana na yaleyote ambayo tayari wameshafundishwa ili kujihakikishia wanapata ujuzi wa kutosha wanapoelekea mitaani kufanya kazi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi baada ya kutoka darasani walipopewa maelekezo sasa wako kwenye chumba ambacho wanafanya mazoezi ya vitendo, huku wakiwa wameweka umakini wao wote kwenye kifaa kilichopo mezani ili kupata ujuzi wote unaotakiwa kuwa nao.

Mwanamke ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa darasani anaendelea na mazoezi ya vitendo, kwa kutumia vifaa vilivyopo mezani, ili mwalimu wake kujihakikishia kwamba yupo tayari kuhitimu.

Vijana wawili ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wamevalia barakoa wanaikodolea mashine iliyopo mezani kwao, wakijiuliza ni wapi wanapoanzia kuichunguza na kufanyia kazi, yale yote ambayo tayari wamefundishwa.